Naona huu ni umati wa watu, ambao wamekusanyika kwenye uga, wakishabikia timu yao, timu ya Kenya ya Harambee stars.

Mahakama yetu ya kenya ikiongozwa na jaji Martha koome imekuwa ni nguzo kuu katika uendelezaji wa sheria. Anapoapishwa inamaanisha kwamba Kenya ina nafasi katika kuangalia sheria na matumaini ya wakenya.

Naona umati wa watu ambao umepiga foleni ili kupata msaada wa huduma na vituo vyetu vya serikali labda kupata vitambulisho ama kupata vyeti vya serikali.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome, ambaye ni rais wa Mahakama ya juu ya taifa letu la Kenya, yaani Mahakama ya Supreme Court .

Naona jaji Martha Koome, jaji wa mahakama ya upeo wa juu akihutubia wananchi hotuba iliyo na maelezo mbalimbali ya sheria.

Hiki ni kituo cha huduma center, kituo ambayo iliansishwa na rais Uhuru Kenyatta akiwa serikalini, naona uhudumu hawa wa kituo hiki tayari kwa kazi yao.

Foleni hii ni ya watu ambao wanapanga laini ili kuhudumiwa, kama vile, katitka ofisi za benki ama ofisi zile za serikalii.

Naona wananchi waliokaa kwenye viti vya vituo vya huduma. kuashiria kwamba watu hawa wanangoja wahudumiwe ili kusaidika kwenye hali zao za shughuli mbalimbali.

Naona wahudumu wa vituo vya Huduma Centre wakisajili na kupiga saini mkataba fulani kwenye karatasi. Wawili hawa walioketi wanaelezwa jinsi ya kupiga sahihi.

Huyu ni waziri wa elimu katika nchi ya Kenya ,daktari Mikosi akiapishwa katika ikulu ya Kenya.

Msichana huyu ameshika mpira wa netiboli ama anacheza mchezo kipute, ambayo anacheza ana watu tofauti tofauti wakimtazama kweny uga hili.

Hawa ni wakenya ambao wako kwenye uga wa kiwanja, kuonyesha hawa ni mashabiki ama kuna sherehe za kitaifa kama vile Madaraka ama masherehe ingine.

Huyu ni mwanariadha wa kuruka ambaye ameanguka chini na kutoa mchanga tifu . Mwanariadha huyu ni wa kenya na hili ni uga wa nyayo .

Naona hiki ni pipa la taka ambayo hutumiwa kuweka takataka za nyumba kama vile karatasi ama zile vitu watu hufagia kutoka kwa nyumba.

Huduma zetu za vituo vya huduma, imekuwa ni nguzo ya taifa letu la Kenya, kwa kuwasaidiaa wananchi kupata usaidizi mbalimbali kama kupata cheti mbalimbali.

Hawa ni wachezaji wa kandanda ama soka, mtu mmoja kwenye picha hili anapiga nduru kuashiria kwamba amenufaika ama ana shamra shamra na nderemo za kupata bao.

Huyu ni kiongozi wa ODM anayeitwa Raila Amolo Odinga akinakiliwa viganja vyake kwa huduma ya serikali ama ile ya uchaguzi.

Naona aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa na jaji mkuu Bwana Justin Muturi akielezana na wahudumu wa Huduma Centre ili kupata maelezo ya vituo hivi.

Naona kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga akijirekodi, ama kurekodiwa kutumia kamera, kuashiria kwamba huu ni mjadiliano fulani ama ni kurekodiwa kwa video yake.

Huyu ni aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya akiandamana na majaji wa upeo wa mahakama ya juu, Justice David Maraga pamoja na Philomena Mwilu wakijadiliana kuhusu namna ya kuendesha nchi.

Hawa ni umati wa watu waliojaa pomoni kwenye uga wa uwanja wakiwa wamevaa bendera zao na kofia yenye mchoro wa taifa la Kenya. Wengine wakibebe vuvuzela wakishabikia timu yao.

Naona watu waliokusanyika haswa kina mama kupata huduma za serikali ,naona wengine wao wamevaa barakoa wakisajiliwa ili wapate huduma za kiserikali kama vile za NSSF ama yale malipo ya wazee.

Naona mashabikii mbali mbali waliokaa kuashiria kwamba watu hao wanataza mechi fulani ama wanangoja kuanzwa kwa mechi, mechi hii labda ni ule wa soka ama kandanda

Hawa ni mashabiku wa kandanda ama ambao wamebeba bango ambalo limeandikwa Aziza FC, inaashiria kwamba kuna mchezo ambao unaendelea .

Ukuzaji wa talanta na vipaji mbalimbali kama kandanda imefanya taifa la Kenya kuwa bora katika michezo haswa yale ambayo huchezwa shuleni na vilabu tofauti tofauti.

Huu ni mchoro wa chama cha Jubilee ambayo Rais Uhuru Kenyatta alimtumia na kuipeperusha ili akawa rais wa nne wa jamhuri ya tano ya Kenya.

Huyu ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ,akipata huduma za kituo hiki cha serikali ya kenya, ananukuliwa vidole vyake.

Naona jaji mkuu wa mahakama ya upeo wa juu pamoja na mawakili waliosimama kando yake kuashiria kwamba wanatoa hotuba kwenye eneo hili wakihutubia wananchi.

Naona vipande vya vitambulisho ya watu ambao hawajakuja kukusanya vitambulisho hivi ni vyeti vya serikali ambayo humwezesha mtu kujulikana katika taifa lake ama taifa la nje.

Naona wateja mbalimbali kwenye kituo flani ambayo naamini kwamba, ni benki ama kituo kingine cha serikali wakiwa wanaongeleshwa, wahudumu hawa ni wale ambao hutusaidia kupata usaidizi wa serikali.

Hawa ni wanasiasa wa mrengo wa ODM wakiwa wamevaa kofia vinavyo ashiria nguzo yao na matamanio yao ya kisiasa.

Naona wahudumu wa vituo vya huduma kenya ambao wanafanya kazi yao ya kuwasaidia wananchi kupata suluhisho ya matatizo yao ya kikazi ama huduma zile za serekali.

Hawa ni mashabiki wa soka, mashabiki hawa wamevaa sare ya AFC Leopards tayari kuwashangilia kwenye mechi. Watu hawa wapo kwenye uga wa uwanja wa kandanda.

Kofia hii inaashiria kwamba, hili ni kofia la chama cha KANU, mtu huyu labda anapigia debe chama hiki cha KANU.

Wahudumu wetu wa serikali na wanasiasa wakitangamana vizuri kama vile kwenye picha hii, jaji mkuu na yule gavana wa Siaya wakiwa katika mahojiano mbalimbali za kusaidia mahakama zetu.

Ona mheshimiwa rais wa jamuhuri ya Kenya, William Samoei Ruto pamoja na bibi yake Rachel Ruto. Rais Ruto ameshikilia bibilia, ishara ya kuapa. Picha hili linaezakua ni ile picha ambayo alikuwa anaapishwa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Naona wateja mbambali ambao wameketi wakiwa wameshikilia vijikaratasi tayari kwa huduma za benki ama kupata huduma za serikali, uhudumu hawa wako kwenyevituo mbalimbali ambavyo vimeandikwa counter kutoka moja hadi nane.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa soka, wamevalia sare ya kijani kibichi lenye maandishi ya Sports Pesa. Inaashiria kwamba watu hawa, wanaelekea kwenye uwanja wakisherehekea.

Hawa ni wachezaji wetu wa raga ambao wamezawadiwa zawadi ya mchoro wa tembo wakiinua na kushangilia kwa nderemo.

Naona aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua, pamoja na viongozi wengine akiwemo gavana wa jimbo la Nyeri, kwenye huduma centre wakielezwa jinsi huduma hizo zinapeanwa kwenye vituo hivyo.

Hili ni picha lenye maandishi na mchoro wa chumba la mahakama kuu ama upeo wa mahakama ya kenya enye maandishi ya vitu mbali mbali kulingana na sheria za kenya

Naona jaji mkuu Martha Koome pamoja na majaji wengine wa mahakama ya juu pamoja na mahakama ya upeo wakiwa wameashiria mikono yao, kwenye mikono yao wameshikia barakoa.

Naona mhudumu katika mahakama yetu ya juu, akiwahutubia watu kulingana na taarifa ambayo inaambatana na sheria za Kenya.

Wahudumu hawa ni wale wa serekali wanaofanya kazi katika kituo cha Huduma Center iliyoanzishwa na serekali ya Jubilee. Wanapean vitambulisho ama vyeti vya jamuhuri yetu ya Kenya.

Hii ni alama ya mahakama yetu ya juu kuashiria kwamba matatizo ya sheria na sheria kwa jumla ni kipengee muhimu katika katiba la Kenya ambapo kila mtu ana haki ya kuwa mkenya.

Kandanda kama ule mchezo mwingine, umeweza kuwaleta watu tofauti tofauti kukuja kuitazama katika nyanja zetu za serikali kama vile nyayo ama kasarani, ambayo pia imeweza kukuza talanta tofauti tofauti.

Kitambulisho hiki ni ya mwananchi wa Kenya ambayo kila mtu hupewa ili kuhakikisha kwamba kila mtu amejulikana kwamba ni mwananchi wa taifa hili.

Kuapishwa kwa rais Kenyatta kwa mujibu wa katiba wa elfu mbili na kumi, iliipa kenya rais mwingine ambaye angeweza kuihudumia kenya kwa miaka tano zijazo.

Huyu ni mwanamchezo Sylvian ambaye ni wa Ulinzi Stars akipokezwa shati rasmi kulingana na kujiunga kwake na timu hii ya mpira.

Naona mwavuli ulio na mchoro wa mwanasiasa mmoja wa Nairobi anajiita mama mrathi. Wengine pia wamevaa magwanda yaliyo chapishwa jina yake.

Naona wahudumu wa boda boda mwingine amebeba bango lilioandikwa Posta huduma za kusafirisha karatasi ama vijikatarasi vyenye nukuu kwa watu binafsi. Naona pia majengo ya Nairobi jiji watu wanafurika ili kupata huduma mbalimbali kwenye jiji.

Naona watu walioketi na msichana mmoja aliyesimama, kuna sheria kwamba msichana huyu anajisajili labda kupiga kura ama kujisajili ili apate huduma flani.

Hawa ni mashabiki ama wananchi walio kwenye sherehe za kitaifa kama vile Madaraka ama Jamhuri. Watu hawa kwenye foleni ya mbele wameshikilia bendera ya taifa la Kenya huku wengine wakishangailia.

Naona mtu aliyebeba microphoni aina ya vuvuzela pamoja na bendera ya Kenya. Watu wengi pia wamejaa pomoni kwenye uga hili la kuchezea kumaanisha kwamba haya ni masherehe ama ni mchezo fulani.

Naona mashabiki wengi kwenye uga wa uwanja waliovaa sare ya timu yetu ya raga ya taifa la Kenya , wanashabikia timu yao ambao inaonekana wana mchezo kwenye uga hili.

Naona rais wa Jamhuri ya Kenya akiandamana na kutangamana na wakaazi wa eneo fulani akiwasalimia kwa kuwapa mkono huku watu wakishangilia.

Naona vyeti mbalimbali vya pasipoti vya kenya, vyeti hivi ni vile vinavyotumika kabla mtu hajasafiri kuenda nchi ya ng'ambo ama akitaka kuvuka border .

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa raga ambao amejipodoa na kuyaweka rangi ya taifa letu la Kenya bendera ambayo inaashiria kwamba wanaipenda sana.

Naona mzee mmoja akipata huduma katika kituo cha huduma Kenya. Huduma hizi ni zile za serekali ambayo rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzizindua katika kila jimbo.

Hili ni bango linaloonyesha chama cha jubilee ambayo ilitumika na rais Uhuru Kenyatta kuingia uongozini, elfu mbili kumi na saba.

Huyu ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya, akiwa amevaa sare yake ya chama cha jubilee, pamoja na mbunge wa Nairobi Millicent Omanga.

Hawa ni watoto wa shule wanaocheza mchezo wa neti boli. Watoto hawa wamevaa sare ya samawati na nyeupe.

Hawa ni wahudumu wa vituo vya huduma centre wakijadiliana labda wakiwa kwenye mapumziko mafupi, ya break ama ya chajio.

Mama huyu anachukuliwa alama za vidole na muhudumu wa huduma Centre kumanisha kwamba mama huyu anapokea usaidizi wa vyeti tofauti tofauti.

Naona waziri wa nchi bwana Geoffrey Ruku akiwa kwenye kituo Cha huduma akiulizwa na kuandika maelezo kwenye kijitabu akiwa anaangalia. maslai ya wahudumu wote wa serikali.

Naona wahudumu mbalimbali wa serikali wakiwasajili wananchi ambao wamepiga foleni ,labda kuwasaidia kupata vyeti vyao ama kuwasajili hili wapate huduma mbalimbali za serikali .

Naona wahudumu wa huduma vyetu katika nchi ya Kenya wakiwa wamevaa barakoa na tarakilishi mbalimbali kuashiria kwamba wako kwenye kazi ya kuwahudumia wateja ambao ni wananchi wa Kenya.

Naona watu walio simama kupiga foleni wengine wameketi kwenye huduma wakingoja huduma za kituo hiki pale kwenye jiji la Nairobi.

Hawa ni washinde wa taji ambao wanashangilia kwa kufuzu ama kuwa washindi wa mchezo wote ama ni wanafunzi waliofuzu katika mchezo yao ya shule

Ninaona mashabiki wenye wamevaa sare mbalimbali pamoja na bendera ya Kenya, kuashiria kwamba kuna mchezo ambao unaendelea, na mashabiki hawa wamekuja kushabikia timu yao ya Kenya.

Hawa ni wanasoka wa mchezo wa kandanda ambao wamejikusanya kabla ya mechi kuanzia ama baada ya mechi kuisha na wanasemezana moja, mbili.

Mwanamke huyu amebeba bango ambalo limeandikwa Bandari F.C. ambayo nakisia kwamba ni klabu ya kadanda au soka. Mwanamke huyu amekuja kushabikia timu yake.

Haya ni maelezo ya mahakama yetu ya upeo, ikiwa inaangazia jinsi ya kupata haki na jinsi ya kungoja taifa la Kenya kwa nji ya haki.

Hiki ni kituo cha huduma ambapo imewezesha serikali kuwafukia watu wengi katika taifa la Kenya , naona wahudumu hawa kwenye tarakilishi zao tayari kuwahudumia watu.

Naona tanki la maji ambayo imewekwa kwenye paa la nyumba, ambayo inatumika kwa wateja wa jengo hili kwa madhumuni ya kupika nayo ama kusafisha eneo unamo ishi.

Uga hili ni uga wa uwanja wa kandanda ambao naona wachezaji wa timu mbili waking'ang'ania mpira, kuonyesha kwamba huu ni mchezo wa soka.

Hawa ni wanasiasa ama kundi fulani ya watu wa chama, mmoja akimvulia kofia mwingine kuashiria kwamba hiki ni chama cha wanasiasa ama utangamano fulani wa chama yoyote uliyokutana.

Vituo vyetu vya huduma centers , imeweza kuraisisha kupata cheti mbalimbali kama vile za kuzaliwa ama cha kifo na pia imeweza kuwaajiri watu mbalimbali kufanya katika vituo hivi vya huduma.

Watu hawa wako kwenye foleni ya kupata huduma katika kituo cha Huduma Kenya, mradi ambao ulianzishwa na serikali iliyopita ambao umesaidia watu wengi sana kupata huduma za serikali.

Naona aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa bwana Justine Muturi kwenye huduma kituo ambacho wananchi huenda kupata usaidizi wa hali mbali mbali. Bwana huyu anaeleza shughuli anayo kuendelea kwenye vituo hivi.

Hawa ni mashabiki na wafuasi sugu wa timu ya Kenya Gormahia FC. Watu hawa wamevaa sare za timu hiyo kijani kibichi, wengine wamevaa samawati wengine wamevaa nyeupe.

Naona wachezaji wa mchezo wa kandanda kwenye uga wa kuchezea soccer . Timu hizi mbili zimevaa sare tofauti tofauti. Moja imevaa sare ya kijani kibichi, timu ingine imevaa sare manjano.